Kwenye upanzi wa mimea, huku ni hizi imeanza kuchipuka. Upande wa juu mimea imechipuka na upande wa chini pamewekwa maji ambae ina rotuba ili kuweza kunyunyizia mimea hiyo.

Upanzi wa mimea kutumia teknolojia. Mimea inamea katika kando ya kitu. Upani huo unameesha maboga, ambapo kuna karatasi juu ya meza kuonyesha jinsi utafiti unavyoendela. Mimea hiyo ndio inaanza kuchipuka.

Kwenye upanzi wa mimea katika mabomba meupe katika chumba cha kudhibiti hewa na maji, kuna mimea imechipuka. Na mabomba ambayo yamewekwa upande wa chini ilikuweza kunyunyizia maji katika mimea hiyo ambayo imeweza kuchipuka.

Kwenye kiwanja, kuna upanzi wa mimea katika mabomba yaliyowekwa upande wa juu huku mabomba hayo yamepakwa rangi nyeupe na udongo kuwekwa upande wa ndani na mabwawa mengine kuchi upande wa ndani ilikuweza kunyunyizia mimea hio. Nyasi imemea upande wa chini na pia kuna miti iliyomea.

Kwenye nje ya nyumba ambapo kuna ua uliotengenezwa kwa matofali. Ndoo mbili nyeupe zimewekwa upande wa juu wa ua huo. Kuna mabomba meupe ambayo Yana bomba jeusi ambalo linapitisha maji katikati ili kuweza kunyunyizia mimea .

Kwenye kiwanja kuna mabomba yanayotumika kupanda mimea yakiwa upande wa juu ya sakafu na maji kunyunyiziwa na maji yanayopita kwenye mabomba hayo. Mimea hiyo imechipuka. Kuna mimea iliyo ya rangi ya kijani kuna mimea iliyo ya rangi ingine. Chini kwenye sakafu kuna nyasi iliyochipuka.

Mimea ambayo imechepuka yenye rangi ya kijani imepandwa ndani ya mabomba ambayo yamewekwa udongo ndani yake. Mabomba hayo ni ya rangi nyeupe ambapo yanapandwa mimea.

Upanzi wa mimea ambapo maji yanatoka katika upande mmoja kuna mwingine kupitia mifereji ambayo imeshikanishwa. Mimea inamea katika upande mmoja ila maji yanatoka upande mwingine. Mimea iliyomea katika upande ulio udongo ni ya kijani.

Katika mabomba yaliyowekwa udongo na kupandwa mimea, mibomba imeingishwa ingine ambayo ni midogo ya kuleta maji na pia kuna mwanga ambao ni kidogo unaoweza kuingia kutoka upande wa juu.

Chumba cha kudhibiti joto. Kuna mimea iliyopandwa, juu ya mabomba ambazo zimeekelewa udongo juu yake ambapo kuna mimea iliyopandwa. Mimea imechepuka na imekuwa ramgi ya kijani.

Mimea iliyopandwa katika mabomba na udongo ambao unatokea upande wa juu, imechipuka na kuwa rangi ya kijani. Mimea hiyo kuna shimo zingine hazijapandwa mimea, kando kando ya

Katika sehemu uliowekwa ua wa rangi ya kijivu ambapo karibu na ua wanapanda mimea. Mimea ambayo imechipuka rangi tofauti, kuna rangi ya kijani na pia kuna rangi ambayo ni ya kijivu. Maji yanaletwa kumwagika mimea hiyo kupitia bomba.

Mboga zilizopandwa katika container nyeupe, ambapo mboga uchipuka kutoka juu. Container hizo ni nyeupe na mboga za kijani ambazo zinatokea juu ya hizo container .

Kwenye kiwanda cha kupakia maua watu wamevaa vitambaa kichwani ambavyo ni vya rangi ya kijani, wamevaa koti za kijani na pia wamevaa vitu vya kujifunika ambavyo ni vya rangi nyeupe, wamevaa glavu mkononi. Huku kila mtu ana kazi yake ya kufanya.

Kwenye kiwanja ambapo nyanya zimeweza kupandwa, na chini ya miti ya upanzi wa nyanya hizo, pamewekwa nyasi ili mimea isiweze kukauka na pia nyanya hizo zingine zimeweza kuiva.

Kwenye kiwanda cha kupakia avocado , kuna sanduku ambazo wanaume na wanawake wanapakia avocado huku wakiwa wamevalia nguo nyeupe na barakoa ya samawati, pamoja na koti za kijani.

Kwenye kampuni ambapo wanapakia maua, wanawake na wanaume wakiwa wamevalia nguo za kijani na kofia, wote wakiwa wamevalia glavu ambayo ni za rangi ya kijani, kila mtu ana kazi yake na wanapakia maua tofauti tofauti.

Kwenye chumba cha wanyama kuna ng'ombe ambao wapo upande wa ndani, kwenye upande mwingine umesafishwa na kuwa safi.Ng'ombe hao wananambari kwenye masikio ambayo yamewekwa hili kuweza kutambulisha kila mnyama.

Kwenye chumba cha upanzi wa mimea huku wakidhibiti maji na hewa, kuna mimea ambayo imechipuka. Pia, chumba hicho kimetengenezwa kwa kutumia miti ambayo ni ya mbao na kufunikwa upande wa juu kwa kutumia karatasi ambayo inaweza kupitisha hewa. Mwanamke ambaye amevaa nguo ya samawati anazungumza huku akiongea na mwanaume.

Anga ya samawati na mawingu meusi, kuna kiwanja ambapo pamepandwa mahindi katika mstari. Kiwanja hicho ni kirefu, kuna mlima ambao upo upande wa nyuma ambao ni mwingi. Na pia kuna nyasi iliyoko katikati ya kila mstari uliopandwa mahindi.

Wanaume wawili mmoja aliyevaa nguo za blu na kofia nyeusi akiwa amevaa miwani, na mwenzake akiwa amevaa suruali nyeusi anatembea katika upanzi wa mimea ambaye yamechukua ni ya kijani.

Mkulima aliyekaa kwenye trekta, anatumia trekta ya kijani kulima shamba kubwa lenye udongo uliogeuzwa. Chini ya anga za rangi ya blue na kando kuna miti iliyokuwa imepandwa.

Kuna kreti ya bluu ambayo imejazwa vitunguu. Kuna mkono wa mtu ambao unarusha vitunguu kwenda ndani ya kreti hiyo. Vitunguu ni vingi vimejaa vinatolewa kutoka chini kuwekwa ndani ya kreti.

Nguruwe wamefugwa katika pande mbili. Hapa katikati hakuna kitu ila mahali pa kupitia. Nguruwe hao ni wengi na wamewekwa katika vikundi mbalimbali amabpo kila kikundi kina nguruwe wake.

Katika mahali pa kupakia maua, kuna wanawake na wanaume ambao wanafanya kazi. Wanawake wamejifunika vitambaa vya kijani kichwani huku wamevaa koti za kijani. Mbele yao kuna maua ambayo pia kuna maji yanayomwagiwa hayo maua.

Kwenye kiwanja ambapo upanzi wa mimea wa kunyunyizia kwa kutumia mabomba ya maji ambayo ni ya rangi ya nyeusi. Shimo imetobolewa karibu na kila mmea ambapo maji hunyunyizia kidogo kidogo ili mimea isiweze kunyauka. Kuna mwanamke aliye kwenye kiwanja hicho.

Kwenye sakafu ambayo ni kavu ambayo imeweza kukauka, kuna mimea ambayo imeweza kuchipuka. Kuna bomba la maji ambalo inatumika kunyunyizia mimea hio maji. Bomba hilo ni la rangi nyeusi.

Kiwanja, kuna mabomba ya maji ambayo yanatumika kunyunyuzia kiwanja hiki ambacho kinatengenezwa ili kiweze kupandwa mimea, katika sehemu ambayo ni kame na mvua hainyeshi kwa wingi. Mabomba haya yanatobolewa shimo ambapo ni karibu na mmea ambao utakao kuja kupandwa ili kuweza kunyunyuzia.

Kwenye upanzi wa mimea katika sehemu ambayo inaonenakana, mimea imeweza kuchipuka na mabomba ya maji yamepitishwa karibu na mimea hiyo; ambapo sehemu ambayo iko karibu na mmea, kuna shimo iliyotobolewa katika bomba hilo, ili kuweza kunyunyizia maji katika mmea huu.

Kwenye kiwanja, ambapo mitaro imewekwa, huwezesha maji kupita katikati, mimea kuweza kunyunyiziwa bila udongo kubebwa. Kuna mabomba pia upande wa juu ambayo yananyunyizia maji yasiyofika upande wa juu. Kuna vitunguu uliopandwa upande wa kando ambao umechipuka vizuri na pia kuna miti ambayo imepandwa.

Kwenye kiwanja ambapo mimea imegawanywa katika sehemu na mimea kupandwa katika mistari minne. Kuna mabomba mawili ambapo yamepitishwa ili kuweza kunyunyizia maji mimea hiyo kwa sababu ya upungufu wa mvua, ili mimea isiweze kunyauka.

Kwenye kiwanja kinachotengenezwa ili kuweza kupandwa kuna maji yanayopitishwa katikati ya kila sehemu iliyotengenezwa ili iweza kunyunyuzia udongo vizuri ili mimea isiweze kunyauka. Sehemu nyengine ya nyuma mimea imeweza kunyauka na sehemu nyengine kuna mimea imechipuka.

Bomba lakumwaga maji lililotobolewa sehemu ili maji yamwagike katika udongo katika kiwango kidogo kidogo. Kuna maji yanayomwagika kutoka upande wa chini wa bomba. Kuna mboga zilizopandwa kando kando ya bomba hiyo.

Katika kiwanja ambapo pamepandwa mimea, mimea imemea na ni ya kijani. Katikati ya hiyo mimea kuna bomba nyeusi ambayo inapitisha maji ambapo karibu na kila mmea kuna shimo iliyotobolewa ambapo maji yanamwagikia kila mmea.

Bomba la maji ambalo lina rangi nyeusi lina vifaa vilivyopitishwa rangi nyeupe na limewekwa ndani la sanduku lililo na mchanga na sanduku lenyewe lina rangi ya kijani, na kando kuna matope.

Katika shamba kubwa lenye kilimo wa unyunyizaji wa maji, mimea imepandwa. Kando ya mimea hiyo kuna mibomba ya maji ambayo ni midogo ambapo shimo linatobolewa karibu na mimea hiyo ambapo maji humwagikia mimea wenyewe.

Katika upanzi wa mimea, upande nusu ambao ni wa kulia umepandwa mimea na kuna bomba la maji amblao limepita karibu na kila mstari ambapo mmea umepandwa, ambapo kuna shimo ambayo inatumika kunyunyuzia maji kwenye mimea.

Mimea iliyopandwa kwenye udongo ambao umekauka, na kufungwa karatasi ambapo joto hudhibitiwa. Kuna bomba la maji ambalo limepita karibu na maji hayo, ambalo ni ya kunyunyizia maji